Inaonyesha mchezo wa soka mpira wa miguu ukiendelea, wachezaji wawili wakuu wanakimbia na mpira mmoja akiwa amevaa jezi nyeupe na mwingine jezi nyekundu. Wachezaji wengine pia wanaonekana nyuma, uwanja unaonekana kuwa na nyasi na kuna mabango na majengo nyuma yakiwemo mabango yenye maandishi SAPOLICESTABIUM na ZAR.

Inaonyesha mwanamke ambaye anaonekana kuwa jaji au afisa mwingine wa kisheria. Amevaa joho jekundu na kola nyeupe, anasimama nyuma ya jukwaa lenye maandishi public na mikrofoni imewekwa mbele yake. Katika mkono wake wa kushoto anashikilia kitabu cheusi ambacho kinaonekana kuwa bibilia.

Anatumia kompyuta akiwahudumia wawili walioketi mbele yake. Nyuma mabango yenye nembo ya huduma Center yanaonekana yakisisitiza huduma za umma. Wengine wamesimama.